Mnara mrefu uliotengenezwa kwa kutumia chuma, ikiwa imefungwa vifaa mbalimbali vya umeme pamoja na nyaya ambazo hutumika kusafirisha nishati hiyo kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.

Nguzo refu na imara, ambazo zimefungwa vifaa mbalimbali vya umeme, ikiwa ni pamoja na nyaya refu zinazotumika kwa ajili ya kusafirisha nishati hiyo ya umeme, kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.

Nguzo refu na imara zilizofungwa vifaa mbalimbali vya umeme, ambavyo hutumika kupunguza au kuongeza nguvu ya umeme pale kunapotokea na hitilafu, pia kukiwa na nyaya zinazosafirisha nishati hiyo kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.

Nguzo mbili ndefu na imara ambazo zimefungwa vifaa mbalimbali vya umeme vinavyotumika kupunguza ama kuongeza nguvu ya umeme pale panapokuwa na hitilafu, zikiwa pamoja na nyaya ambazo zinatumika kusafirisha nishati hiyo, kwenda sehemu mbalimbali.

Mto mkubwa unaotiririsha maji, pembezoni kukiwa na mashine au mitambo ambayo inatumika kuzalisha umeme, ambapo maji hayo huzungusha magurudumu na nguvu hiyo kubadilishwa kuwa nishati ya umeme na kusambazwa sehemu mbalimbali.

Nguzo ndefu na imara iliyofungwa vifaa mbalimbali vya umeme pamoja na nyaya, ambazo zinatumika kusafirisha nishati hiyo kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.

Nguzo mbili ndefu na imara ambazo zimefungwa vifaa mbalimbali za umeme, vinavyotumika kupunguza au kuongeza nguvu ya umeme pale kunapotokea na hitilafu. Pia ina nyaya nene zinazotumika kusafirisha nishati hiyo kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.

Nguzo ndefu na imara, ambazo zimefungiwa vifaa mbalimbali vya umeme, ikiwa ni pamoja na nyaya ambazo zinatumika katika usafirishaji wa nishati hiyo kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.

Nguzo mbili ndefu na imara ambazo zimefungwa nyaya

Mafundi wakiwa wanatengeneza taa barabarani, ambayo hufungwa katika makutano ya barabara, ambazo hutumika kuongoza magari ili kutokusababisha ajali, kwa kuwa taa nyekundu inamaanisha kusimama, taa ya kijani inamaanisha kutembea, na taa njano ikimaanisha kuwa tayari.

Alama ya barabarani ambayo inachorwa mistari meupe na meusi kwenye barabara ya lami; kumaaniasha kuwa sehemu hiyo ni salama kwa watembea kwa miguu, kuvuka hivyo magari hutakiwa kupunguza mwendo mahali hapo.

Alama ya barabarani yenye muundo wa duara ikiwa na mchanganyiko wa rangi nyeupe, nyeusi na nyekundu. Ikiwa na alama ya herufi "P" iliyokatwa, kumaanisha kuwa sehemu hiyo haparuhusiwi kuogeshwa magari.

Alama za barabarani ambazo zinafungwa katika makutano ya barabara za lami ilikuto sababisha ajali, pia kukiwa na kibao kilichotengenezwa kwa muundo wa pembe tatu ikionyesha alama ya mtu kuvuka kumaanisha sehemu hiyo ni salama kwa kuvuka barabara.

Taa za barabarani ambazo hufungwa katika makutano ya barabara za lami ili kuepusha ajali, ikiwa na picha ya rangi ya kijani mtu anayetembea kumaanisha ni salama kwa watembea kwa miguu kuvuka na muda ukiwa unaonyeshwa hapo juu.

Ujenzi wa barabara ya rami unaofanyika kwa kutumia chombo kikubwa na kizito, ambacho humwaga lami hiyo na kuikandamiza ili kushikamana na kuwa imara kwa kutumiwa na magari.

Utengenezaji wa barabara ambapo lami humwagwa katika ardhi, kisha chombo au gari chenye chuma kizito hupita, ili kuikandamiza lami hiyo ishikamane na kuwa imara.

Dereva akiwa anaendesha chombo cha usafiri ambacho ni pikipiki, akiwa amevaa kofia kichwani itakayomkinga pale atakapopata ajali asiweze kuumia, akiwa amebeba boksi ambalo linahifadhi vyakula mbalimbali watu walivyoagiza kuletewa.

Dereva anayetumia chombo cha usafiri cha pikipiki akiwa katika mazingira ya shamba amebeba gunia ambalo lina mazao akiyapakiza katika chombo hicho ili kupeleka sehemu inayohitajika.

Sehemu ya jalala kukiwa na mkusanyiko wa taka mbalimbali zikiwemo: chupa za plastiki, mifuko, makaratasi, mabaki ya chakula; ambayo yanaletwa na magari makubwa.

Chombo kidogo chenye muundo wa ndoo ambacho kimetengenezwa kwa kutumia plastiki, kinachotumika kuhifadhia taka ngumu na sio taka nyepesi kwa kuwa Ina matundu madogo.

Vijana wa kike na wa kiume wakiwa wanafanya usafi katika sehemu za kufanyia kazi, wakisugua sakafu kwa kutumia mifagio mirefu na maji yaliyomwagwa katika sakafu hiyo.

Mazingira yaliyo na mkusanyiko wa taka nyingi au uchafu ambao ni pamoja na; maboksi, makaratasi, mifuko ya plastiki, mabaki ya chakula. Kukiwa na watu mbalimbali wanaotafuta vitu kutoka katika uchafu huo na kuhifadhi kwenye magunia. Pia kukiwa na magari yanayomwaga taka mahali hapo.

Sehemu ya jalala ambapo ni mkusanyiko wa taka au uchafu wa aina mbalimbali yakiwemo; makopo, makaratasi, mifuko ya plastiki au mabaki ya chakula ambayo yapo pembezoni mwa kuta mbili refu.

Mazingira ya jalala yaliyo na mkusanyiko wa uchafu au taka zitokanazo na makopo, mifuko ya plastiki, makaratasi au mabaki ya chakula, yakiwa yametupwa sehemu hiyo iliyo na ukuta mrefu.

Sehemu maalumu ambayo inatumika kuhifadhia taka mwili, ambayo ni mkojo ambapo hutumiwa na wanaume ikiwa na sehemu ya kubonyeza kuruhusu maji kumwagika na kusafisha eneo hilo.

Mapipa madogo yaliyotengenezwa kwa kutumia plastiki ya rangi nyeusi yakiwa na mifuniko ya rangi tofauti tofauti kulingana na aina ya taka inayohifadhiwa. Mfuniko wa rangi ya njano ukimaanisha taka zinazofaa kutumika tena, rangi nyekundu ikimaanisha hazifai kutumika tena na rangi ya kijani ikimaanisha taka za oganiki

Mapipa madogo yaliyotengenezwa kwa kutumia plastiki ya rangi tofautitofauti, ambayo hutumika kwa ajili ya kuhifadhia taka, kama vile; machupa, mifuko ya plastiki, makaratasi, mabaki ya vyakula, yakiwa yamepangwa pembezoni mwa barabara.

Vijana wa kike na wa kiume wakiwa ndani ya jengo kubwa, wakifanya usafi wa kusafisha sakafu, kwa kumwaga maji mengi yanayotoka kwenye bomba, wakitumia mifagio mirefu kusugua sakafu hiyo.

Kijana wa kiume akiwa amening'nia kwenye gari ambalo linatumika kwa kuhifadhi taka, ambazo zinaokotwa kutoka pembezoni mwa barabara, majumbani au sehemu za biashara na kuzipeleka jalalani.

Vijana wa kiume wakiwa wanafanya shughuli ya usafishaji wa mazingira katika majumba ya watu, maofisini na sehemu za biashara. Wakiokota vichafu au taka zilizowekwa pembezoni ya barabara na kuzipakia katika gari ili kupelekwa katika jalala au sehemu ya kuhifadhia taka hizo.

Mazingira yaliyo na mkusanyiko mwingi wa taka ambapo ni sehemu za majajalani kukiwa kumetupwa makopo, makaratasi, mifuko ya plastiki au mabaki ya chakula kukiwa na watu wanaotafuta katika taka hizo vitu vya thamani.

mabomba yaliyotengenezwa kwa kutumia plastiki na kupakwa rangi ya kijani, yakiwa yamepangwa chini ambapo mabomba hayo hutumiwa kwa ajili ya kusafirisha maji kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.

Gari kubwa ambalo limefungwa tanki ya chuma ya rangi ya bluu, likiwa linajaza maji kutoka kwenye mapipa makubwa ya plastiki ya rangi nyeusi, ambalo usambaza maji hayo katika sehemu mbalimbali yakiwa yanauzwa.

Kisima kirefu kilichotengenezwa kwa kutumia matofali; kikiwa ndani ya uzio uliotengenezwa kwa nguzo na wavu. Kisima hicho hutumika kuhifadhia maji safi pamoja na kuyasambaza kwenda sehemu mbalimbali ili kutumika.

Mabomba marefu na manene yaliyotengenezwa kwa plastiki, yakiwa yamefukiwa chini; yakitumika katika kusafirisha maji safi, kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine; ambayo hutumiwa kwa matumizi mbalimbali.